Chupa mbalimbali zilizobeba dawa kwa ajili ya mimea mashambani na mifugo zimepangwa juu ya meza. Na dawa hizi hupatikana kwenye maduka yanayouza vifaa mbalimbali kwa ajili ya wakulima na wafugaji.

Ndani ya kibanda kilichozungushiwa na nailoni yenye rangi nyeupe; kuna wanaume wawili wanaofanya shughuli ya kukusanya mbolea kwa kutumia sepeto, ili waweze kuzipaki kwenye viroba na kisha kupeleka kwenye maduka wanayouza bidhaa kwa ajili ya wakulima.

Mwanaume mmoja, aliye vaa jaketi lenye rangi ya chungwa, ame chuchumaa mbele ya viroba vingi vyenye rangi nyeupe na maandishi meusi, ambapo ndani yake vime beba mbolea yenye uzito wa kilo hamsini na mkononi mwake ame shikilia bidhaa hiyo.

Kichupa kidogo cheupe ambacho kina mzunguko wa karatasi yenye rangi nyekundu na kijani pamoja na picha ya wanyama wawili na maandishi meupe; pembeni yake kuna boksi lake. Na hii ina ujazo wa mililita thelathini, na ni dawa kwa ajili ya kutibu vijidudu vinavyosumbua masikio ya paka na mbwa, na kuzuia miwasho na harufu, na pia kupunguza maambukizi mengine.

Dawa za aina mbalimbali kwa ajili ya mifugo kama kuku, paka, mbwa, ng'ombe na mbuzi, zikiwa zimepangwa kwenye rafu na zipo ndani ya vifungashio vya aina tofauti kama chupa, na mifuko.

Dawa mbalimbali za kutibu magonjwa yanayoathiri mifugo kama: kuku, ng'ombe, mbuzi, kondoo na nguruwe; ambazo zipo kwenye vifungashio vya aina tofauti kama chupa kubwa na ndogo, mifuko ya plastiki, na nyingine kwenye makopo.

Kasha la dawa, lenye rangi ya bluu kwa juu na nyeupe kwa chini na kwa mbele kuna maandishi ya kingereza na kihindi, ambayao yana elezea jina la dawa hiyo pia kuna picha ya n’gombe na kwa pembeni kuna maandishi yanayo elezea tarehe ya dawa hiyo kutengenezwa.

Chupa ndogo yenye mfuniko ambayo ina rangi ya zambarau, ikiwa imezungushiwa karatasi yenye maandishi meupe, meusi, zambarau, na njano pamoja na picha ya mbwa. Na ndani yake kuna vidonge sitini vya kutafuna ambavyo husaidia kuimarisha mifupa na viungo vya mbwa.

Chupa ndogo ya dawa yenye rangi nyeupe pamoja na mfuniko wake, ambayo imezungushiwa na kikaratasi chenye rangi ya njano na nyeupe, ikiwa na picha ya wanyama na wadudu ambayo iko pembeni ya boksi lake. Na chupa hii imebeba dawa dhidi ya vimelea vya kupe na kiroboto na vinavyowasumbua mifugo, kama; ng'ombe, mbuzi na kondoo, vinavyopatikana kwenye maduka ya wauza bidhaa kwa wakulima na wafugaji.

Wafanyakazi wa kiwandani wamevaa kofia za usalama zenye rangi ya njano, wakiwa wanafunga magunia makubwa meupe yenye maandishi ya kijani na myeusi ambayo yamebeba mbolea kwa ajili ya wakulima, kwa kutumia mashine maalumu. Mifuko hii hupelekwa kwenye maduka ya wauzaji wa bidhaa kwa ajili ya wakulima na wafugaji.

Chupa nyeupe yenye mifuniko ya kijani, ambayo imezungushiwa karatasi yenye picha na maelezo. na vifungashio hivi vimebeba mbolea na dawa ambazo ina virutubisho kwa ajili ya ukuaji wa mimea, na bidhaa hizi hupatikana kwenye maduka ya wauza vifaa kwa ajili ya wakulima na wafugaji.

Chupa nyeupe ya ujazo wa lita moja ambayo ina mfuniko mwekundu, ikiwa imezungushiwa karatasi yenye rangi ya njano, na nyeupe na nyekundu, pamoja na maandishi meusi yenye picha za wanyama. Hiki kifungashio kimebeba kemikali kwa ajili ya kuua, na kuzuia wadudu wanaoleta maradhi kwa wanyama hawa wakiwa mifugo, na pia hupatikana kwenye maduka ya wauzaji bidhaa kwa wakulima na wafugaji.

Kikopo cheupe chenye mfuniko wake ambacho kimezungushiwa karatasi yenye rangi ya bluu na kijani, pamoja na maandishi meusi na picha za wanyama. Hii ni dawa ya kutibu na kuzuia ugonjwa wa kuhara damu kwa mifugo kama ng'ombe, mbuzi, kondoo na kuku. Na hupatikana kwenye maduka ya wauzaji bidhaa kwa wakulima na wafugaji.

Mwanamke mmoja amesimama ndani ya duka lenye rafu iliyojaa bidhaa mbalimbali kwa ajili ya wakulima na wafugaji na vitu hivyo viko ndani ya vifungasho tofauti kama chupa na mifuko ya plastiki na pembeni yake kuna meza iliyobeba kalenda.

Chupa ndogo nyeusi yenye ujazo milimita thelathini ambayo inakifuniko cheupe ikiwa imezungushiwa karatasi yenye picha ya wanyama wawili na maandishi iko pembeni ya boksi lake, kifungashio hiki kimebeba dawa ya maji dhidi ya homa, maumivu na muwako kwa wanyama wa kufugwa kama paka na mbwa na hupatikana kwenye maduka ya wauza bidhaa kwa ajili ya wakulima na wafugaji .

Chupa ya nyeupe yenye mfuniko, ambayo imezungushiwa kikaratasi chenye maandishi meusi pamoja na picha ya ng'ombe, ndani yake kuna dawa ya kupambana na kuzuia viroboto, nzi na kupe, wanaosumbua mifugo ya ng'ombe.

Vifungashio viwili tofauti vilivyobeba dawa ya aina moja ambayo ni kiua vijasumu dhidi ya maambukizi yanayoletwa na bakteria kwenye mifugo ya kuku. Moja ikiwa na gramu mia moja nyingine ni kilo moja na hupatikana kwenye maduka nauza bidhaa mbalimbali kwa ajili ya wakulima na wafugaji.

Mwanamke mmoja ameinama huku ameshikilia kreti kubwa lenye rangi nyeusi, na anavuna nyanya kwenye shamba kubwa la mazao haya, na kilimo hiki ni kwa ajili ya biashara kwani mauzo ya nyanya hizo kumpatia faida mkulima husika.

Mikungu mingi ya ndizi ambayo ni mikubwa na imepangwa kwa chini kwenye eneo la uwazi huku baadhi ya watu wakiwa wameishikilia, na mazao haya ni kwa ajili ya biashara kwani mauzo ya ndizi hizi huwapatia faida wakulima husika.

Kundi dogo la watu, wakiwa wanapakiza viazi mviringo vilivyomwagwa chini na kuwekwa ndani ya magunia meupe, ili kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa. Kilimo hichi ni kwa ajili ya biashara kwani mauzo ya mazao haya humpatia faida mkulima husika.

Kundi dogo la wanawake waliojifunga vilemba, wameinama mbele ya rundo kubwa la viazi mviringo, na mwingine amesimama. Na Kilimo hichi ni kwa ajili ya biashara, kwani mauzo ya mazao haya humpatia faida mkulima husika.

Wanawake watatu wameinama kwenye shamba huku wakiwa wanavuna viazi mviringo na kuviweka kwenye ndoo zenye rangi ya njano na kijani, na kwa nyuma yake kuna wanaume watatu waliosimama. Kilimo hichi ni kwa ajili ya biashara kwani mauzo ya viazi hivyo huwapatia faida wakulima husika.

Kwenye eneo kubwa la shamba, kuna viazi mviringo ambavyo vimevunwa na kupangwa kimakundimakundi juu ya udongo mwekundu. Na kilimo hichi ni kwa ajili ya biashara, kwani mauzo ya mazao hayo humletea faida mkulima husika.

Mwanaume mmoja aliyevaa fulana ya kijivu na kofia, amesimama mbele ya rundo la mahindi mengi yaliyomwagwa juu ya gunia. Na mbele yake kuna ndoo ya kijani. Na kilimo hichi ni kwa ajili ya biashara, kwani mauzo ya mahindi hayo humpatia kipato mkulima husika.

Eneo kubwa la shamba, ambapo kuna miti mingi mifupi ya mipapai, ilyojaa matunda hayo, na kilimo hichi ni kwa ajili ya biashara, kwani mauzo ya mazao hao, humpatia kipato mkulima husika.

Kwenye shamba kubwa lenye mipapai mingi kuna mwanaume mmoja amesimama huku akiwa anavuna tunda moja lililoiva na kilimo hichi ni kwa ajili ya biashara kwani mauzo ya mapapai hayo humpatia faida mkulima.

Kwenye shamba kubwa la nyanya, kuna watu watatu ambao wanavuna matunda hayo, na kuyaweka kwenye makreti yenye rangi ya kijani, na kilimo hichi ni kwa ajili ya biashara. Kwani mauzo ya mazao hayo, humpatia faida mkulima husika.

Mwanamke mmoja ameshikilia buni zilizopo kwenye mti ambao upo kwenye shamba kubwa la kahawa, na kilimo hichi ni kwa ajili ya biashara kwani mazao haya yana masoko mengi nje na ndani ya nchi na humpatia faida mkulima husika.

Mwanaume na mwanamke mmoja wamesimama mbele ya muembe mkubwa wenye matunda mengi na mikononi mwao wameshikilia baadhi ya maembe hayo, na kilimo hichi ni kwa ajili ya biashara kwani mauzo ya matunda hayo hupatia faida wakulima husika.

Eneo kubwa la shamba la pilipili hoho ambalo lipo ndani ya nyumba kitalu na kwa mbele kuna makreti mengi yenye rangi kijivu yaliyojaa mazao hayo, na kilimo hiki ni kwaajili ya biashara kwani mauzo ya pilipili hoho hizi humpatia faida mkulima husika .

Mwanamke mmoja amesimama huku amejitwika gunia la kijani, na pembeni yake kuna mazao mengi ya mahindi yaliyomwagwa kwa chini, na wapo kwenye eneo la shamba kubwa. Na kilimo hichi ni kwa ajili ya biashara, kwani mauzo ya mazao hayo humaptia faida mkulima husika.

Eneo la shamba kubwa lenye udongo mwekundu, ambapo kuna makundi madogomadogo ya viazi mviringo vilivyovunwa yakiwa yamewekwa kwa chini, na kwa pembeni kuna wakulima wakiwa wameinama huku wakiendelea na shughuli hiyo. Na mazao haya ni kwa ajili ya biashara.

Kundi dogo la wanawake walioketi chini huku wakichambua bidhaa za nafaka kwa kutumia mabeseni yenye rangi tofauti. Mazao hayo yametunzwa kwenye magunia na mengine hutandazwa chini na ni maalumu kwa ajili ya kufanyia biashara.

Mimea ya kijani ambayo imepandwa kimstari, katikati ya kamba ndefu mbili zenye rangi ya njano kuna udongo mwekundu, na pia kuna mabomba meusi ya umwagiliaji yanayokatiza kwenye mimea hiyo; na kilimo hichi ni kwa ajili ya biashara.

Idadi ndogo ya watu wakiwa wanavuna mahindi kutoka kwenye miti yao, na kisha kutoa magamba na kuyaweka ndani ya makapu mawili yaliyokuwa chini. Na kilimo hichi ni kwa ajili ya biashara ili mkulima atakapouza mazao hayo aweze kupata kipato.

Kwenye eneo la shamba kuna rundo kubwa la viazi mviringo ambavyo vimetoka kuvunwa, vikiwa vimekusanywa kwa pamoja na pembeni kuna kundi la watu wakiendelea na shuguli za kilimo, na mazao haya yamelimwa mahususi kwaajili ya biashara ili kuleta faida kwa wakulima husika.

Eneo kubwa la shamba ambalo limezungukwa na miti mirefu, ikiwa na mimea mingi iliyobeba matunda ya mananasi ambayo yameshaiva, na kilimo hichi ni kwa ajili ya biashara kwani mauzo ya mananasi hayo humpatia mkulima kipato.

Mwanaume mmoja ameinama kidogo ndani ya shamba kubwa lenye mimea mingi ya kijani ambayo imezaa matunda madogo mfano wa nyanya, huku ikiwa imefungwa na kamba kwenye fimbo zilizosimamishwa. Na kilimo hiki ni kwa ajili ya biashara ili kumpatia kipato mkulima husika.

Kundi la watu wachache, wakiwa wameketi chini huku wanapakiza nyanya kwenye makreti yenye rangi nyeusi na damu ya mzee, huku mengine yakiwa yamepangwa pembezoni mwa barabara ya vumbi. Na zao hili ni kwaajili ya biashara.

Kundi dogo la watu wakiwa wanapakiza chane za ndizi za kijani kwenye makreti ya mbao yaliyobebwa kwenye lori kubwa ambalo lina kichwa cheupe, kilimo hichi ni kwa ajili ya biashara kwani matunda haya husafirishwa kwenye masoko husika au kwenye viwanda ili kupatia vipato watu mbalimbali .

Kwenye gunia kubwa kuna nyanya nyingi ambazo zimemwagwa chini, na pia mwanamke amechuchumaa huku ameshikilia matunda hayo, na pembeni yake kuna kreti za kijani na nyuma baiskeli zilizoegeshwa. Na mazao hayo ni kwa ajili ya biashara, ili kumletea faida mkulima husika.

Mwanamume aliyevaa fulana nyeusi amebeba toroli liliojaa pilipili mbuzi nyingi zenye rangi ya njano, kijani na nyekundu, akiwa kwenye eneo la shamba na kilimo hiki ni kwa ajili ya biashara kwani mazao haya yakiuzwa humpatie faida mkulima husika.

Mwanamke mmoja amevaa fulana nyekundu na suruali nyeusi. Huku ameketi kwenye kigoda na amebeba kapu dogo lililojaa nyanya. Na mbele yake kuna visado pamoja na vikapu vingine vilivyojaa matunda hayo mpaka juu. Yametandazwa kwa ajili ya biashara.

Kwenye eneo la shamba kuna mimea mingi ambayo imezaa matunda, mengi yakiwa yameshaiva na mengine bado yana ukijani, na kilimo hichi ni kwa ajili ya biashara, kwani mauzo ya mazao hayo humletea faida mkulima husika.

Sehemu ndogo ya shamba, ambapo kuna wakulima wawili walioinama wakiendelea na shughuli yao, huku kuna mimea ya kijani aina ya mboga za majani zilizopandwa, na kilimo hichi ni kwa ajili ya biashara, kwani mauzo ya mazao haya huwaletea faida wakulima.

Kundi dogo la watu wamezunguka lundo kubwa la viazi vitamu ambavyo vimemwagwa chini, huku wakiwa wanapakiza mazao hayo kwenye makreti makubwa yenye rangi ya kijani na buluu kwa ajili ya kupelekwa sokoni kuuza ili kumletea faida mkulima husika.

Mwanamke mmoja, alievaa kilemba kichwani, akavaa nguo yenye rangi ya uwaridi, ameshikiria karoti nyingi mkononi na pembeni ake kuna mwanaume mwenye kiroba cheupe kilicho jaa mazao hayo na kilimo hichi ni kwa ajili ya biashara kwani mazao hayo yakiuzwa humpatia faida mkulima husika.

Mwanaume mmoja amechuchumaa kwenye shamba kubwa la mipapai iliyopandwa kimistari na kila mti una mazao mengi na mikononi mwake ameshikilia tunda mojamoja. Kilimo hicho ni kwa ajili ya biashara ambapo mauzo ya matunda hayo humletea faida mkulima husika.

Mwanaume mmoja amechuchumaa kwenye shamba kubwa la matikikti maji huku akiwa ameshika nusu ya tunda hilo, na mbele yake kuna mengine makubwa. Na kilimo hichi ni kwa ajili yakupata mazao hayo ya biashara ili yaweze kumpatia kipato mkulima husika.

Eneo la shamba ambapo pamepandwa mimea ya kijani ya aina mbalimbali kimakundi na kilimo hichi ni kwa ajili ya biashara kwani mkulima anapovuna mazao yake kama mboga mboga za majani anaweza kuziuza sokoni ili kujipatia kipato.

Magunia makubwa ambayo yako takribani ishirini yakiwa yameshindiliwa zao mihogo mpaka vifungashio vinakaribia kuchanika, na kwa pamoja vimekusanywa eneo lenye nyasi fupi na zao hilo ni mahususi kwajili ya kufanyia biashara ili kumpatia kipato mkulima husika .

Wanawake watano wamezunguka rundo kubwa la viazi mviringo vilivyo mwagwa chini huku wakiwa wanapakiza ndani ya viroba, na zao hili lina soko kubwa kwani huleta faida kwa wakulima na hata wafanya biashara pia.

Watu watatu, wamevaa kofia za rangi tofauti huku wameketi chini, wakichambua buni zilizomwagwa juu ya magunia, na zao hili limelimwa kwaajili ya biashara, kwani lina soko kubwa nje na ndani ya nchi na hutumika kutengenezea bidhaa ya kahawa.

Mwanaume mmoja aliyevaa shati lenye rangi nyekundu, amesimama kwenye shamba kubwa la mananasi, huku mikononi mwake akiwa ameshikilia matunda hayo makubwa. Na kilimo hichi ni kwa ajili ya biashara kwani mkulima anaweza kuuza matunda haya na kujipatia kipato.

Makreti makubwa yenye rangi ya bluu, ambayo ndani yake yamejazwa matunda ya maparachichi, yakiwa yamepangwa kwa chini kwenye eneo lenye nyasi fupi na pembeni kuna watu wamesimama na katikati ya miti miwili kuna mzani wa kupimia mazao hayo, yaliyoletwa kwa ajili ya biashara.

Kwenye kundi la watu wachache kuna mwanamume mmoja aliyevaa fulana nyeusi yenye maandishi meupe akiwa ameshikilia mahindi mikononi mwake ambaye anayapaki ndani ya gunia kubwa. Na pembeni yake kulikua kuna mengine yaliyomwagwa chini. Na kwa nyuma kuna shamba kubwa la mazao hayo na kilimo hichi ni kwa ajili ya biashara.

Eneo la shamba lenye mikungu mingi iliyopandwa kimstari, na baadhi ya miti ina mikungu ambayo imefunikwa na mifuko ya lailoni yenye rangi ya bluu. Hii ni kwa ajili ya kulinda ndizi hizo zisiharibike na pia kuziongezea ubora, na pale zitakapopelekwa sokoni, zipate kuuzwa kwa bei nzuri na kumletea faida mkulima.

Shamba la migomba lililopandwa kimstari, huku mti mmoja ukiwa na mkungu wa ndizi ambazo zinaendelea kuota na kilimo hichi ni kwa ajili ya biashara, ili kumpatia kipato mkulima pale atakapoenda kuuza mikungu hii ya ndizi sokoni au kwa wateja moja kwa moja.

Mwanaume mmoja ameinama huku ameshikilia moja ya makreti yenye rangi ya bluu ambalo limejaa matunda ya mananasi na nyuma yake kuna shamba kubwa la zao hilo. Na kilimo hichi ni kwa ajili ya biashara ili kuweza kumpatia kipato mkulima husika.

Eneo kubwa la shamba ambapo kuna migomba mingi iliyopandwa kimstari, na kila mti una mkungu mkubwa wa ndizi zilizokomaa. Na kilimo hichi ni kwaajili ya biashara, ili kumpatia fedha mkulima pale atakapouza mazao hayo.

Shamba kubwa lililojaa miti mingi ya nyanya ambayo yameanza kuzaa na baadhi ya mimea hiyo imeshikiliwa na fimbo ambazo zimesimamishwa na kilimo hiki ni kwa ajili ya biashara ili kumpatia kipato mkulima husika.

Watu watatu wameketi kwenye shamba la viazi vitamu, ambapo mazao haya yamevunwa na kuhifadhiwa kwenye kreti kubwa zenye rangi ya njano, chungwa na bluu, na kilimo hicho ni kwa ajili ya biashara kwani mauzo ya mazao hayo humletea faida mkulima.

Mwanaume mmoja amenyanyua moja ya mkungu wa ndizi, ambao uko karibu na rundo la mazao hayo yaliyohifadhiwa kwa chini karibu na jengo, na mazao hayo yametolewa mashambani ili yakauzwe sokoni, na kumpatia faida mkulima husika.

Shamba la nyanya ambalo miti yake imepandwa kimstari kwenye udongo mwekundu, huku baadhi ikiwa na imeshikiliwa na kamba zilizofungwa kwenye vifungo vidogo na kilimo hiki ni kwaajili ya biashara, kwani mauzo ya matunda haya humpatia faida mkulima.

Mwanaume mmoja aliyevaa fulana na mabuti meusi, akiwa ameshikilia matunda ya nyanya yaliyopandwa kwenye shamba kubwa lenye mimea hiyo. Na kilimo hichi ni kwa ajili ya biashara kwani nyanya hizi zitakapouzwa humletea faida mkulima.

Mwanamke mmoja aliyevaa nguo yenye mistari huku amejifunga kilemba kichwani, akiwa ameinama kwenye shamba la viazi ambavyo vimeshavunwa na kuwekwa ardhini, na kilimo hichi ni kwa ajili ya biashara, kwani mazao haya yakiuzwa humpatia faida mkulima husika.

Eneo dogo la shamba, ambapo mkulima amepanda mimea ya aina ya mboga za majani kimstari, na kilimo hiki chaweza kuwa kwaajili ya biashara au kwaajili ya matumizi yake binafsi nyumbani na hili eneo lipo kwenye bonde dogo.

Mkulima ambaye amepanda mimea yake tofauti ya kijani kwenye viroba vyeupe vilivyo na udongo kwa ndani ambavyo vimepangwa kimstari na eneo hilo la shamba limefunikwa na nyavu vilivyoshikiriwa na vyuma vyeusi.

Mkulima mmoja ambaye amevaa fulana nyeupe, ameinama huku ameshikilia moja ya mimea iliyopandwa kimistari kwenye shamba kubwa. Ambapo pia kuna mabomba meusi, yanayokatiza katika kila mmea kwa ajili ya umwagiliaji.

Kwneye eneo dogo la shamba ambalo limezungukwa na miti mifupi na uzio wa mbao, kuna mimea ya aina mbalimbali ambayo imepandwa kimstari na mkulima, na baadhi ya miti hii ni maua huku mengine ni mbogamboga.

Shamba la mkulima ambalo lina matuta mengi, na eneo hilo limezungukwa na miti mingi mirefu ya kijani, katikati ya kila tuta kuna maji yaliyotuama, na juu yake kuna mipira membamba yenye rangi nyeusi, kwa ajili ya umwagiliaji.

Eneo kubwa la shamba ambapo kuna mimea ya kijani iliyopandwa kimstari kwenye matuta na mkulima, na pia kuna mipira mwembamba ya mji imekatiza katikati ya mimea na dhumuni lake ni umwagiliaji.

Mashine maalumu ambayo ina rangi nyeusi na nyekundu, na kwa chini inatifua udongo. Kwa nyuma kuna mtu ambaye anasukuma kifaa hicho. Na mashine hiyo, hutumiwa na wakulima kwa ajili ya uandaaji wa ardhi, kabla ya kupanda mbegu.

Mashine maalumu iliyo kwenye mfumo wa kiroboti inayojiendesha yenyewe, ambayo ina rangi nyeupe na nyeusi, na ilitengenezwa mahususi kwa ajili ya uvunaji wa matunda ya stroberi kwenye nyumba kitalu, na mashine hiyo ina uwezo wa kubeba kilo mpaka ishirini za mazao hayo.

Mashine maalumu yenye rangi nyeusi, nyeupe na njano ambayo hutumika kama kibebeo kwa ajili ya kumnyanyulia mkulima pale anapo anataka kufikia mimea ambayo ipo kwa juu, na hutumika hasa kwenye mashamba yaliyoko ndani ya nyumba kitalu.

Mashine ya kisasa ambayo ina: rangi nyekundu, fedha, na nyeusi, pamoja na matairi; ikiwa inatifua udongo wa ardhi wa shambani. Na kifaa hichi hutumiwa hasa na wakulima kwa ajili ya kuandaa udongo wa shamba kabla ya upandaji wa mbegu.

Mashine ya kisasa ambayo ina rangi nyekundu na nyeusi, ikiwa inatibua udongo wa ardhi na kifaa hichi hutumiwa hasa na wakulima mashambani, kwa ajili ya kuandaa ardhi kabla ya upandaji wa mbegu za mazao.

Mashine ndogo yenye rangi nyekundu, njano na nyeusi na ina mpini mkubwa, kwaajili ya mkulima kuweza kusukuma ikiwa inatifua udongo wa shambani, na kifaa hichi hutumika kwenye maandalizi ya ardhi kabla ya upandaji wa mbegu.

Mashine maalumu ambayo ina rangi ya njano na bluu, huku ikiwa na matairi pamoja na mpini mweusi kwaajili ya kushikia. Na kifaa hichi hutumiwa sana na wakulima kwaajili ya kukusanya na kufungasha majani ama nyasi zilizofyekwa, na hutumiwa sana kwenye maeneo yenye milima.

Mashine kubwa yenye rangi nyekundu na kwa chini ina vyuma vyemamba vinavyotifua udongo ikiwa inavutwa na trekta kubwa. Na kifaa hichi hutumiwa na wakulima wenye mashamba makubwa kwa ajili ya kuiandaa ardhi kabla ya upandaji wa mbegu.

Mashine maalumu iliyo kwenye muundo wa kirobotiki ambayo inanyaya zenye rangi nyeusi na bluu, ambapo imebeba miche midogo inayoenda kupandwa kwenye mabakuli yenye rangi nyekundu ambayo yamebebwa na vyuma yenye mashimo.

Trekta kubwa lenye rangi ya kijani na nyeusi, na matairi yake kuna vyuma vya njano ambayo hutumika katika kufanya shughuli mbalimbali za kilimo kama kupalilia ardhi, kupanda mbegu, kuvuna na hata kusafirisha bidhaa tofauti ndani ya shamba.

Mabomba mawili ya aina tofauti, moja ikiwa ina mashimo ya duara ambapo mimea ya kijani imepandwa na lingine ikiwa na mipira myeusi; ambayo husambaza maji na kuyapeleka kwenye mimea hiyo. Na vifaa hivi hutumika kwenye kilimo cha kisasa cha upandaji bila udongo.

Mashine maalum yenye rangi , nyeupe, damu ya mzee, nyekundu na rangi ya chungwa. Ambayo hutumiwa hasa kwaajili ya kufungashia nyasi na majani zenye uzito kuanzia kilo thelathini mpaka sitini.

Mashine maalum yenye rangi ya kijani na ina matairi madogo pamoja na vyuma vilivyo chongoka, ikiwa inavutwa na trekta kubwa na kifaa hichi hutumika sana kwenye mashamba makubwa, kwa ajili ya kusambazia nyasi zilizo katwa ili ziweze kukauka vizuri na kwa haraka.

Samaki mdogo mwenye rangi nyekundu iliyokoza ambaye ana umbo kama la kisahani, akiwa ndani ya tangi samaki lenye sakafu nyeupe. Wanyama hawa mara nyingi hufugwa kama urembo kwenye maofisi au nyumba za watu.

Bwawa dogo la kufugia samaki ambalo lina majani yanayoelea likiwa limezungukwa na mawe makubwa na madogo, huku kuna miti midogo ya majani ambayo imepandwa, na kwa pembeni kuna wanyama wa kuchongwa pamoja na miti mirefu.

Mwanaume mmoja amevaa fulana nyekundu yenye mistari myeupe, ameinama kwenye eneo dogo la shamba ambalo lina miche midogo ya miti ya aina mbalimbali, ambayo imepangwa kimakundi, na miche hii kwa ajili ya kupanda miti ili kutunza mazingira.

Katikati ya msitu wenye miti mingi ya kijani na nyasi ambazo ni uoto wa asili, kuna mfereji mdogo wenye maji machache ambao unapita juu ya ardhi yenye mawe mawe, na kwa mbele kuna maji yaliyotuama.

Eneo la msitu mnene ambao una mchanganyiko wa miti minene na membamba, ambayo ni mirefu na mingine ni mifupi huku katikati kuna njia ya vumbi ya kupita katikati ya msitu huo, na pembeni kuna pango.

Kwenye msitu mkubwa, wenye miti ya aina mbalimbali ambao ni uoto wa asili, kuna ngazi zilizochongwa kwaajili ya watu kupanda kuelekea eneo hilo. Na mwanzoni kuna pango kubwa ambapo kuna mtu ametokeza kutoka ndani yake akipunga mkono,

Barabara ya vumbi ambayo inakatiza katikati ya msitu mnene wenye miti mingi mirefu na kwa chini kuna majani mengi yaliyokauka, pia kuna mbwa mkubwa mwenye rangi nyeusi na kaki akiwa amesimama katikati ya njia hiyo.

Barabara nyembamba inayotumiwa sana na watembea miguu, waendesha baiskeli, na hata bodaboda, ambayo inakatiza katikati ya kichaka kinene, kilichojaa miti yenye majani mengi ya kijani, ambayo ni uoto wa asili.

Kundi dogo la watu wakiwa wanahudumia miche ya miti ya aina mbalimbali, ambayo imepandwa kwenye udongo mwekundu uliopondani ya vifuko vidogo vyeusi, na imepangwa kiuweledi, na eneo hilo limezungukwa na miti mingi mirefu.

Miche midogo ya kijani ya miti aina mbalimbali ambayo imepandwa kwenye mifuko midogo meusi, ikiwa imepangwa kimakundi, na kila mmoja kuna bango lenye jina la miche hiyo, na pia kuna kundi dogo la wanawake ambao wako kwa pembeni ya eneo hilo.

Mimea ya kijani ambayo ni aina ya mboga za majani, imepandwa kwenye mashimo yaliyopo kwenye mabomba meupe ambayo yamepangwa kimistari. Na hii ni moja ya mfumo wa kilimo ambapo mimea hupandwa bila kutumia udongo, na hukua kwa kutumia maji yenye virutubisho.

Mimea ya kijani ambayo ni aina ya mboga za majani, imepandwa kwenye mashimo yaliyokuwepo kwenye mabomba meupe, ambayo yamepangwa kimistari na hii ni moja ya mfumo wa kilimo cha kisasa ambapo mimea hupandwa bila kutumia udongo na hukua kwa kutumia maji yenye virutubisho.

Ndani ya chumba, kuna kifaa maalumu kikubwa kimesimamishwa ambacho kina matundumatundu na kwa nyuma yake kuna balbu zilizowashwa taa na kifaa hichi hutumika kwenye kilimo cha kisasa cha upandaji wa mimea bila kutumia udongo, ambapo mimea hiyo hukua kwa kutumia maji yenye virutubisho.

Mimea midogo ya kijani imepandwa kwenye makopo, yaliyochomekwa kwenye mabomba meupe, ambayo yanamipira midogo ya kijivu, kwaajili ya kusambazia maji, na kilimo hiki ni cha kisasa kwani mimea hupandwa bila kutumia udongo, na hukua kwakutumia maji yenye virutubisho.

Mwanaume mmoja amesimama ndani ya shamba, ambapo kuna mimea ya kijani iliyopandwa kwenye makopo mekundu yaliyochomekwa ndani ya mabomba meupe, ambayo yamepangwa kimapangilio mzuri. Na hii ni moja ya kilimo cha kisasa ambapo mimea hupandwa bila ya kutumia udongo, na hukua kwa kutumia maji yenye virutubisho, na eneo hili la shamba limefunikwa.

Mimea ya kijani ambayo ni aina ya mboga za majani zinazopandwa kwenye vikopo vidogo vilivyochomekwa kwenye chombo kubwa chenye rangi nyeusi na mfuniko wa njano, na pia kuna mpira mdogo wa maji uliochomekwa, na hiki ni kilimo cha kisasa kwani mimea hupandwa bila kutumia udongo na hukua kwa kutumia maji yenye virutubisho.

Eneo la shamba ambapo kuna mimea mingi ya kijani iliyopandwa kwenye mashimo, yaliyopo kwenye mabo, ba meupe na yamepangwa kimstari, na hiki ni kilimo cha kisasa kwani mimea hupandwa bila kutumia udongo, na hukua kwa kutumia maji yenye virutubisho.

Mimea ya kijani ambayo imepandwa kwenye vikopo vyeusi vilivyo chomekwa kwenye mabomba meupe ambayo yamepangwa kwenye mbao, na hiki ni kilimo cha kisasa kwani mimea hupandwa bila kutumia udongo na kukua kwakutumia maji yenye virutubisho.

Mabomba meupe ambayo yameunganika huku yakiwa na mashimo ya duara yakiwa yamepangwa kwenye chuma chake cha kubebea na baadhi yakiwa yana mimea midogo iliyopandwa. Vifaa hivi hutumika kwenye upandaji wa kisasa ambao ni kilimo cha kupanda bila kutumia udongo, mmea hukuwa kwa kutumia maji yenye rutubisho.

Mimea ya kijani, imepandwa kwenye vikopo vidogo vilivyochomekwa kwenye mashimo ya mabomba meupe, na hii ni moja ya mbinu ya kilimo cha kisasa, ambayo mimea hukua kwa kutumia maji yenye virutubisho na haipandwi kwenye udongo.

Mimea midogo ya aina mbalimbali yenye rangi ya kijani, ikiwa imepandwa kwenye mashimo ya bomba jeupe, na kilimo hicho ni cha kisasa, kwani mimea hauipandi kwenye udongo, bali hukua kwa kutumia maji yenye virutubisho.

Mimea midogo ya kijani ambayo imepandwa ndani ya vikontena vyeusi vilivyochomelewa kwenye mashimo ya bomba jeupe na hichi ni kilimo cha kisasa ambapo mimea haipandi kwenye udongo, bali hukua kwa kutumia virutubisho vilivyomo kwenye maji.

Mimea tofauti ya kijani, imepandwa kwenye vikopo vyeusi vilivyochomekwa kwenye mabomba meupe, ambayo yamepangwa kwenye mbao iliyoegeshwa ukutani, na hichi ni kilimo cha kisasa kwani mimea hupandwa bila kutumia udongo na hukua kwa kutumia maji yenye virutubisho.

Mimea ya kijani ambayo imepandwa kwenye mashimo yaliyopo kwenye kibao chenye rangi nyeupe, na kwa chini mizizi yake inachungulia huku kibao kingine kikiwa kinaelea juu ya maji. Na hii ni moja ya mbinu ya kilimo cha kisasa, ambapo mimea hupandwa bila kutumia udongo na hukua kwa kutumia maji yenye virutubisho.

Mimea ya kijani ambayo ni aina ya mboga za majani, imepandwa kwenye mashine nyeusi iliyobebwa na mbao, na pia kuna mpira wa maji unaotoka kwenye mimea hiyo kwenda kwenye ndoo nyeupe iliyopo chini. Na hiki ni kilimo cha kisasa, kwani mimea hupandwa bila kutumia udongo, bali hukua kwa maji yenye virutubisho.

Kwenye kona ya chumba, kuna mimea ya kijani ambayo imepandwa kwenye vikopo vidogo, vilivyochomekwa kwenye mashimo ya mabomba meupe, na hii ni mfumo wa kilimo cha kisasa maana mimea hupandwa bila kutumia udongo na kukua kwa kutumia maji yenye virutubisho.

Mizizi myeupe ya mmea ambao umepandwa kwenye kikopo cha plastiki, kilichochomekwa kwenye chombo chenye rangi nyeupe, na kwa chini kuna maji. Na hii ni mfumo wa kilimo cha kisasa ambapo mimea hupandwa bila kutumia udongo, na hukua kwa kutumia maji yenye virutubisho.

Mimea ya kijani ambayo imepandwa kwenye mashimo ya bomba jeupe ambazo zimepangwa kimstari na hii ni moja ya mbinu za kisasa za kilimo ambapo mimea hupandwa bila udongo na hukua kwa kutumia maji yenye virutubisho.

Mimea ya kijani imepandwa kwenye makopo meupe, ambayo yamechomekwa kwenye mashimo yaliyopo kwenye mabomba yenye rangi ya kijivu na pichi, na yamepangwa kwenye nyumba kitalu. Kilimo hichi ni cha upandaji bila kutumia udongo, kwani mimea inakua kwa kutumia maji yenye virutubisho.

Wanawake wawili, wanavuna majani ya chai, kutoka kwenye shamba kubwa lililoko milimani na kuyaweka kwenye makapu waliyoyabeba kutoka kwenye migongo yao, na kilimo hichi ni kwa ajili ya viwanda, kwani majani hayo hupelekwa kwenye viwanda husika vya kutengeneza bidhaa mbalimbali za majani ya chai.

Kwenye zizi lililotengenezwa na vyuma, kuna ng'ombe wenye rangi nyeupe, kaki na nyeusi ambao wanafugwa na baadhi wanakula. Na ufugaji huu ni kwa ajili ya viwanda, kwani wanyama hawa hutoa bidhaa tofauti kama ngozi, nyama na maziwa.

Eneo la shamba la nyanya ambapo kuna mimea mingi yenye matunda hayo, mengine yakiwa yameiva na mengine bado. Na kilimo hichi ni kwa ajili ya viwanda, kwani mazao hayo hutoa bidhaa mbali mbali ya kiwanda husika kama vile chakula, madawa na hata vipodozi.

Kwenye zizi kubwa lililotengenezwa na vyuma kuna ng'ombe wengi wanaofugwa wenye rangi nyeupe na nyeusi. Na ufugaji huu ni kwa ajili ya viwanda kwani wanyama hawa hutoa bidhaa mbalimbali kwa viwanda husika kama vile: ngozi, nyama na maziwa.

Ndani ya nyumba kitalu kubwa, kuna mimea ya kijani iliyopandwa, na kwa nje kuna mawe makubwa pamoja na mchanga uliokusanywa, na kilimo hichi ni kwa ajili ya viwanda, kwani mazao yatokayo na mimea hii, huweza kutoa bidhaa mbalimbali kama chakula na madawa.

Banda kubwa lilojaa vifaranga wenye rangi nyeupe, na kwa chini kuna mabomba yaliyoshikilia vikontena kwa ajili chakula na maji yao. Ufugaji huu ni kwa ajili ya viwanda, kwani kuku hawa huleta bidhaa mbalimbali kama: nyama na mayai.

Mimea ya kijani ambayo ni aina ya mboga za majani, ikiwa imepandwa kimistari kwenye eneo kubwa la shamba. Na kilimo hichi ni kwa ajili ya viwanda, kwani mazao hayo hutumika kutengeneza bidhaa mbalimbali kama vyakula ama dawa.

Mimea mingi ya kijani ambayo ni aina ya mboga za majani, ikiwa imepandwa kimistari ndani ya nyumba kitalu ambayo ni kubwa. Na kilimo hichi ni kwa ajili ya viwanda kwani mazao haya, hutumika kutengeneza bidhaa mbalimbali, kama vyakula au madawa.

Eneo kubwa sana la shamba ambalo limepanda mimea ya kijani iliyopangwa kimistari mirefu mirefu, na kilimo hiki ni kwa ajili ya viwanda, ili kupata bidhaa mbalimbali zilizotokana na mazao haya, kwenye viwanda husika.

Eneo kubwa la shamba lenye mimea mingi ya kijani ambayo niaina ya mboga za majani pia kuna mkulima aliyevaa kofia akiendelea na shughuli yake. Kilimo hichi ni kwaajili ya viwanda, kwani mazao haya hutumika kutangaza bidhaa mbalimbali za vyakula na hata madawa.

Miti ni mbegu ya kijani, ambayo imepandwa kimstari, kwenye matuta yenye udongo mwekundu, na pia kuna mipira meusi ambayo inapita juu ya kila tuta. Na kila mmea umeshikiliwa na kamba iliyoning'inizw kwa juu, na kilimo hichi ni kwa ajili ya viwanda.

Eneo kubwa la shamba lililozungukwa na miti mingi mirefu, ambapo kuna mimea mingi ya zao la kabichi ambayo imepandwa kimstari. Na kilimo hichi ni kwa ajili ya viwanda, kwani zao hili huweza kutoa bidhaa mbalimbali kwenye viwanda husika, kama chakula na madawa.

Mimea ya matunda ya stroberi ambayo imepandwa kwenye mabomba maalumu yaliyoshikiliwa na vyuma huku yameninginizwa na kilimo hichii ni kwa ajili ya viwanda maana mazao hayo hutumika kutengeneza bidhaa mbalimbali kama vinywaji, vyakula na hata bidhaa za urembo.

Hema kubwa lenye rangi nyeupe ambalo hutumika kama nyumba kitalu kwenye kilimo cha kisasa, na hili husaidia kudhibiti mazingira kwa ajili ya ukuaji wa mimea kwa sababu huilinda dhidi ya hali ya hewa iliyo kali na vijidudu.

Mimea ya kijani; ambayo ni aina ya mboga za majani zilizopandwa kimistari kwenye shamba kubwa lililopo ndani ya nyumba kitalu. Na kilimo hicho ni kwa ajili ya viwanda, kwani mazao haya hutumika kutengeneza bidhaa tofauti kama chakula au madawa.

Banda kubwa ambalo linafuga, kuku wengi wenye rangi ya kahawia, na ndani yake kuna vyombo vya plastiki na chuma ambavyo vimebeba maji pamoja na chakula chao, ikiwa vimening‘inizwa na kamba kwa juu. Na ufugaji huu ni kwa ajili ya viwanda.

Shamba kubwa la migomba iliyopangwa kimstari, ambapo kila mti una mkungu mkubwa wenye ndizi zilizoota, na kilimo hichi ni kwaajili ya viwanda kwani mazao haya hutumika kutengeneza bidhaa tofauti, kwenye viwanda husika.

Banda kubwa la kisasa, ambalo linafuga kuku wengi wenye rangi nyeupe na kwa chini kuna vyuma virefu, vilivyobeba makontena yenye rangi ya chungwa ambayo yana chakula na maji yao. Ufugaji huu ni kwa ajili ya viwanda.

Eneo la shamba ambako kuna mimea midogo ya kijani imepandwa, kuna mpira wa maji mwembamba wenye rangi nyeusi, ambao umekatiza kwenye mimea hiyo, na kazi yake kubwa ni kupitisha maji ya umwagiliaji, ili kupata virutubishi na kufanya mimea hiyo ipate kukua.

Eneo kubwa la shamba ambapo kuna mimea ya kijani iliyopandwa kwenye matuta, na katikati kuna mpira wa maji wenye rangi nyeupe ambao umeunganishwa kwenye fimbo nyeusi zilizosimamishwa kwa kutumia mipira midogo, na hii ni moja ya aina wa mwagiliaji ambapo maji yanatoka mfumo wa mvua yaani kunyunyuzia.

Eneo kubwa la shamba ambapo kuna mimea ya kijani iliyopandwa kwenye matuta ya udongo mwekundu, pia kuna mipira midogo myeusi iliyotoka ardhini na kuelekea kwenye mimea hiyo kwaajili ya umwagiliaji.

Mipira midogo ya maji yenye rangi ya bluu na nyeusi, ambayo inakatiza kwenye shamba lenye mimea ya kijani, imepandwa kimstari. Na hii ni kwa ajili ya kurahisisha umwagiliaji, kwani maji huenda moja kwa moja kwenye mimea hiyo.

Kwenye eneo la shamba, kuna mimea ya kijani ambayo imepandwa kwenye matuta na pia kuna bomba kubwa la maji lenye rangi nyeupe ambayo ina mashimo yanayotoa maji mengi na kuyamwaga eneo la chini la tuta kwajili ya umwagiliaji.

Kwenye eneo kubwa la shamba ambapo kuna mimea ya kijani iliyopandwa kwenye matuta, kuna mipira myembamba yenye rangi nyeupe ambayo imewekwa chini ya kila tuta kwa ajili ya umwagiliaji wa mimea hiyo.

Mimea ya kijani imepandwa kwenye matuta ya udongo mwekundu na pia kuna mabomba mawili yanayopita juu ya tuta, ambayo husambaza maji kwaajili ya kumwagilia na kuleta virutubisho kweye mimea hiyo ili iweze kustawi.

Mipira midogo ya maji ambayo imejigawa mara tatu, na kila mmoja ikiwa na mipira mingine midogo zaidi iliyochomekwa aridhini kwenye eneo ambapo kuna miche imepandwa. Na hii ni moja ya mfumo wa umwagiliaji.

Mabomba meusi ambayo ni ya plastiki, yakiwa yamekatiza kwenye eneo la shamba lenye udongo mwekundu, ambapo kumepandwa mimea ya kijani. Na hii ni moja ya mbinu ya umwagiliaji, kwani maji hutoka kwenye mabomba hayo kwa njia ya kunyunyizia.

Kwenye eneo la shamba kuna mfereji mwembamba umechimbwa na ndani yake kuna bomba kubwa jeupe lenye mipira myembamba myeusi ambayo imechomekwa ardhini kuelekea kwenye shamba kwa ajili ya kusambaza maji ya umwagiliaji kutoka kwenye bomba hilo kubwa kwenda kwenye mimea.

Kwenye mandhari tulivu kuna mti mmoja mrefu wenye kivuli, pamoja na nyasi fupi na vichaka vidogo ambavyo ni uoto wa asili, pia kuna barabara nyembamba ya vumbi inayokatiza kwa katikati na kwa mbele kuna milima.

Kwenye mandhari kubwa kuna mchanganyiko wa vichaka venye miti mirefu na mifupi pamoja nyasi ambazo ni uoto wa asili. Pia katikati kuna barabara pana ya vumbi ambayo inakata kwenda kulia.

Mandhari kubwa yenye vilima, ambayo ina mchanganyiko wa miti mirefu na mifupi, ambayo ni uoto wa asili, pamoja na maeneo yaliyolimwa kama mashamba na ukijani wa mimea huo unaashiria kwamba ardhi hiyo ina rutuba.

Mandhari kubwa na tulivu, yenye mchanganyiko wa nyasi fupi na miti mingi ya kijani ambao ni uoto wa asili na katikati kuna barabara ya vumbi, yenye udongo mwekundu ambapo magari hupita.

Mandhari kubwa na tulivu, ambayo ina nyasi fupi zilizokauka zilizotapakaa sehemu nyingi pamoja na miti iliyoachana, ambayo ni uoto wa asili. Na kwa mbele zaidi, kuna milima inayoonekana, na ni kipindi cha hali ya mawingu mengi.

Mandhari kubwa na tulivu, iliyojaa nyasi fupi zenye rangi ya kijani na nyingine kukauka, na katikati kuna mti mmoja mrefu, pia kuna wanyamapori waitwao tembo wakiwa wanatembea maeneo hayo.

Mandhari kubwa na tulivu ambapo upande wa kushoto, kuna barabara nyembamba ya vumbi inayokatiza katikati ya nyasi fupi na miti mirefu ambayo ni uoto wa asili, na upande wa kulia, kuna chanzo kikubwa cha maji ambacho kinaweza kuwa ziwa, kilichoambatana na milima.

Mandhari kubwa na tulivu ambayo ina mchanganyiko wa nyasi fupi, mti mmoja mmoja na sehemu nyingine ambazo kuna misitu yenye miti mingi na ukijani wake unaashiria kwamba ardhi hii ina rutuba na kwa mbele zaidi kuna milima yenye miamba.

Mandhari tulivu yenye msitu mnene ambao una miti mingi mikubwa ya kijani ikiashiria kwamba ardhi hio inarutuba na kwa mbele kuna kilele cha mlima kilichopita katikati ya mawingu.

Mandhari tulivu yenye vilima na ina mchanganyiko wa miti iliyokua ambayo ni uoto wa asili, pamoja na mashamba yaliyo limwa na ukijani wa aina hiyo inaashiria kuwa eneo hilo lina rutuba, na pia kuna majengo machache ya makazi ya watu.

Mandhari kubwa yenye vilima vingi ambayo ina mchanganyiko wa miti mirefu, ambayo ni uoto wa asili na mashamba yaliyolimwa na ukijani wake, unaashiria kwamba ardhi hii ina rutuba. Pia kwa mbele kidogo kuna barabara nyembamba inayopita.

Mandhari tulivu yenye nyasi fupi zilizokauka pamoja na miti mirefu ambayo imetapakaa na ni uoto wa asili na pia kuna kundi dogo la wanyama mfano wa ng'ombe ambao wamepumzika kwenye vivuli vya miti hio.

Mandhari kubwa na tulivu, yenye milima ambayo ina mchanganyiko wa nyasi fupi pamoja na miti mingi mirefu ambayo ni uoto wa asili, na ukijani wake ukiashiria kwamba ardhi hiyo ina rutuba. Pia kuna nyumba chache za makazi zilizosambaa.

Mandhari kubwa yenye vichaka vingi vilivyosambaa, ambavyo ni uoto wa asili. Pia kuna barabara nyembamba ya vumbi inayokatiza na kupandisha juu, na nguzo za umeme zilizosambaa, na kwa mbele kidogo kuna milima mikubwa.

Mandhari kubwa ambayo ina eneo la uwazi lenye vumbi na nyasi chache sana, na kwa mbele kidogo kuna vichaka vidogo vidogo vyenye mchanganyiko wa nyasi ndefu, miti mirefu, mifupi ambayo ni uoto wa asili.

Mandhari yenye eneo la uwazi pamoja na vichaka vidogo vidogo, vyenye miti mirefu na mifupi ambayo ni uoto wa asili na kwa mbele kuna milima iliyojaa ukijani, ikiashiria kwamba eneo hilo lina ardhi yenye rutuba.

Mandhari yenye nyasi kavu ambapo kuna simba jike aliyejilaza na mbele kidogo kuna msitu wenye miti ya kijani ambayo ni uoto wa asili na kwa mbali zaidi kuna majengo mbalimbali, kama; maghorofa na mengine ya chini.

Mandhari kubwa ya utulivu ambayo ina vilima vingi pia ina mchanganyiko wa mashamba madogo yaliyolimwa, pamoja na nyasi fupi na miti ambayo ni uoto wa asili, na ukijani wake unaashiria kwamba ardhi hii ina virutuba.

Maandhari tulivu yenye chanzo kikubwa cha maji mfano wa ziwa, ambapo kuna ndege aina ya korongo wakiwa kwa ndani, na pia pamezungukwa na nyasi fupi pamoja na misitu ya miti mingi ambayo ni uoto wa asili, na kwa mbele kuna milima.

Mandhari tulivu yenye mchanganyiko wa nyasi fupi pamoja na msitu mkubwa wenye miti mirefu, pia kuna kundi dogo la wanyamapori ambao ni pundamilia na nguruwe mwitu, huku baadhi yao wakiwa wanakula nyasi.

Kundi dogo la watu wako ndani ya mavazi maalumu yanayovaliwa na wafuga nyuki, ambayo ni meupe na yana nyavu kufunika uso; huku mmoja wao akiwa ameshika moja ya mzinga wa nyuki uliojaa wadudu hao, kwenye eneo la wazi lililozungukwa na miti.

Mwanaume mmoja mwenye mavazi meusi, ameinama huku akimlisha mbuzi, mbele ya shamba kubwa la mahindi. Na wanyama hawa, wanafugwa ili kuweza kupata bidhaa mbalimbali kama ngozi, nyama na maziwa.

Mbuzi wengi wenye mapembe marefu wengi wao wakiwa na rangi nyeupe huku baadhi wana rangi ya kaki na nyeusi, na wako ndani ya zizi. Mbuzi hawa wanafaa katika upatikanaji wa maziwa, nyama na hata ngozi ambazo huuzwa kwa wateja mbalimbali.

Banda la kuhifadhia mbuzi ambalo limejengwa na mbao zilizoachanishwa, na kwa mbele kuna kisehemu kilichobeba chakula chao na makopo mawili ya plastiki, huku vichwa vya wanyama hao wanaofugwa vikiwa vimejitokeza.

Mfugaji wa nyuki ambaye amevaa vazi la kazi ambayo ni nguo kubwa yenye rangi ya kijivu, yenye mfuniko mpaka usoni pamoja na glavu za njano, huku mkononi mwake akiwa ameshikilia kipande kidogo cha mzinga wenye wadudu hao akiwa anakikagua.

Wafugaji wawili, ambao wamevaa mavazi meupe maalumu yenye nyavu inayofunika mpaka usoni, pamoja na glavu zenye rangi ya chungwa, na mmoja ameshikilia mzinga mkubwa wa nyuki. Hutengenezwa na mbao, ambao umejaa wadudu hao.

Masanduku ya mbao ambayo hutumika kama mizinga ya nyuki yakiwa yamesimamishwa kila moja na kichuma chake kwenye eneo lenye miti mingi membamba na mirefu. Na kwa chini kuna mabeseni ya plastiki. Masanduku hayo hutumika kwa ajili ya ufugaji wa nyuki.

Kwenye eneo lenye uzio wa chuma, kuna bata wengi wanaofugwa wenye rangi nyeupe na nyeusi na kwa pembeni kuna bwawa kubwa la maji, kwa ajili ya bata hao kuogelea na ufugaji huo ni kwa ajili ya upatikanaji wa mayai na nyama.

Ndege mmoja aitwaye kanga akiwa na vifaranga vyake vya mchanganyiko wa rangi nyeusi, nyeupe na kaki na wapo kwenye eneo la uwazi lenye nyasi fupi na ndege hawa hufugwa kwa ajili ya nyama na mayai.

Mwanaume mmoja amevaa kaptura huku ameshikilia mfuko mkubwa mweupe, na mbele yake kuna bata wakubwa wenye rangi nyeupe, ambao anawafuga kwa ajili ya: nyama, mayai, na hata manyoya. Na wako kwenye eneo lenye kibanda kilichochokachoka.

Eneo kubwa la shamba, ambapo kuna mimea ya kijani imepandwa kimistari kwenye udongo mwekundu, na kilimo hichi ni kwa ajili ya upatikanaji wa mbegu za mimea hiyo na huuzwa kwa wakulima au hata watunza bustani

Eneo kubwa la shamba ambapo kuna mimea ya kijani ilio pandwa ki mistari, pia kuna mipira midogo ya maji kwa ajili ya umwagiliaji. Na kiilimo hichi kwa ni ajili ya hupatikanaji wa mbegu za mimea hiyo ambazo zinauzwa kwa wakulima.

Ndani ya nyumba kitalu iliyokubwa kuna mimiea ya aina mbalimbali ambayo imepandwa kwenye makontena yenye rangi nyeusi na ya chungwa, na imepangwa kimakundi kilimo hichi ni kwaajili ya upatikanaji wa mbegu inayotokana na mimea hiyo ili kuwauzia wakulima au watunza busitani.

Mabakuli mengi, yamepangwa juu ya meza tofauti na kila moja ina ujazo wa mbegu za kupanda za mimea ya aina mbalimbali na pia ina rangi tofauti, na kwenye kila bakuli kuna jina la mimea husika.

Kwenye eneo la shamba kuna mimea midogo ya kijani iliyopandwa kimistari na pia kuna mipira meusi ya maji kwa ajili ya kumwagilia na kilimo hichi ni kwa ajili ya mbegu kwani, mimea hiyo huzaa mbegu ambazo huuzwa kwa wakulima na kutunza bustani.

Kifungashio cha plastiki ambacho kina mzunguko wa mistari yenye rangi ya njano na kijani na katikati kuna rangi ya bluu pamoja na picha ya zao husika ambayo ni aina ya mboga ya majani ndani yake kumebebwa mbegu za kupanda za mboga hiyo.

Mimea mingi midogo ambayo ina majani ya kijani, imepandwa kwenye udongo. Na kilimo hichi ni kwa ajili ya upatikanaji wa mbegu za mimea hiyo. Ambayo huuzwa kwa wakulima na hata watunza bustani.

Mimea mingi ya kijani iliyo pandwa kimstari kwenye eneo kubwa la shamba na pia kunamipira ya maji kwaajili ya umwagiliaji, na kilimo hichi ni kwaajili ya upatikanaji wa mbegu kutokana na mimea hii kwaajili ya kuuzia wakulima.

Kifungashio cheupe kilichobeba mbegu za kupanda za zao la kabichi likiwa na maandishi mbalimbali yenye rangi ya njano, nyeusi na nyeupe pamoja na picha ya zao husika huku kwa pembeni kukiwa kuna alama nyekundu yenye maandishi.

Mifuko ya plastiki ambayo imebeba mbegu za kupanda za mazao ya aina mbalimbali. Ambapo kila mfuko una picha ya zao husika, mfano: vitunguu, karoti, nyanya, matango, bamia na mboga za majani; na zimetundikwa kwenye vyuma vyenye rangi ya njano.

Vifungashio vyeupe, vyenye maandishi meusi ambavyo vimebeba mbegu za kupanda maua ya aina mbalimbali na kila mfuko una picha ya mti husika na maua hayo yana rangi tofauti, kama; nyeupe, njano, rangi ya chungwa na zambarau. Na vifungashio hivyo vimetundikwa kwenye chuma cheusi kilicho ndani ya duka kubwa.

Mimea midogo yenye rangi tofauti ambayo imepandwa kwenye udongo uliowekwa kwenye vyombo maalum vya plastiki ambavyo vina mashimo mashimo, na kilimo hichi ni kwa ajili ya upatikanaji wa mbegu ambazo zinauzwa kwa wakulima na watu wanaopanda bustani.

Kifungashio kidogo cha plastiki ambacho kimebeba mbegu za kupanda na mimea ya kabichi na mfuko huo unamzunguko rangi ya kijani pamoja na njano na katikati kuna picha kubwa ya zao hilo na pia kuna maandishi yenye rangi nyeusi na kijani.

Kundi dogo la wanaume wakiwa wanapanda miche midogo ya kijani kwenye mifuko mweusi iliyoja udongo, na baadhi yao waliokuwa wamechuchumaa na mwingine kainama. Kilimo hichi ni maalumu kwa ajili ya uvunaji wa mbegu ama mimea midogo ambayo inauzwa kwa wakulima au watu wanaopanda bustani.

Vifungashio vya plastiki ambavyo vimebeba mbegu za kupanda za mazao mbalimbali, vitatu vikiwa na rangi ya kijani, na moja ina rangi ya fedha, pamoja na rangi nyeupe. Pia, kuna picha ya zao husika kwa mfano nyanya, mboga za majani na vitunguu.

Vifungashio vyeupe vyenye maandishi meupe ambayo ndani yake vimebeba mbegu kupanda za mazao ya aina mbalimbali kama vile giligilani , bamia , pilipili na miti shamba na mifuko hii imetundikwa kwenye vyuma vyeusi vilivyoko ndani ya duka kubwa.

Mimea midogo ya kijani ambayo imepandwa kwenye shamba lenye udongo mwekundu, na kilimo hichi ni kwa ajili ya upatikanaji wa mbegu zitakazouzwa kwa wakulima wengine na watunza bustani. Na kwenye eneo hilo kuna mipira ya maji kwa ajili ya umwagiliaji.

Mimea midogo ya kijani, ambayo kila mmoja umepandwa kwenye kopo lake jeusi lenye udongo. Na kilimo hichi ni kwa ajili ya upatikanaje wa mbegu za aina mbalimbali za kuwauzia wakulima na watu wanaotunza bustani.

Kifungashio cha plastiki kilichobeba mbegu za kupanda za zao la nyanya, ambazo zina mzunguko wa rangi ya fedha na katikati kuna rangi ya dhahabu na kijani, pamoja na picha ya zao husika. Pia kuna kikaratasi chekundu kilichoandikwa kwamba ujazo wake ni gramu ishirini na tano.

Kifungashio cha plastiki ambacho kimebeba mbegu za kupanda na zao la saladi, ambapo imezungukwa na rangi ya fedha katikati kuna rangi ya dhahabu na kijani, pamoja na picha ya zao husika na pia kuna karatasi ndogo nyekundu iliyoandikwa neno chotara.

Mimea midogo ya kijani imepandwa kimstari kwenye eneo la shamba, na kilimo hichi ni maalumu kwa ajili ya uvunaji wa mbegu ambazo baadae huuzwa kwa wakulima na pia kwa watu wanaopanda bustani.

Kifungashio cha plastiki, ambacho kimebeba mbegu za kupanda la aina ya mboga za majani, ikiwa ina mzunguko wa mistari ya rangi ya kijani na njano, na katikati kuna picha ya zao husika pamoja na maandishi yenye rangi ya njano na nyeupe.

Vifungashio vyeupe vilivyobeba mbegu za aina mbalimbali za kupanda za maua ya tofauti, ambapo vina maandishi meusi pamoja na picha ya maua husika, na vimebadikwa kwenye vyuma vyeusi ndani ya duka kubwa.

Mwanaume mmoja aliyevaa shati nyeupe akiwa pamoja na mbwa saba ambao wanamchanganyiko wa rangi nyeusi na kahawia, wako kwenye eneo lenye jengo ambalo lina milango mingi na limezungushiwa na uzio wa chuma, ambalo ni banda lakutunzia wanyama hao.

Mbwa mdogo mweupe amesimama juu ya meza nyeusi, huku akipewa huduma na kupunguziwa manyoya, na mtaalamu wa mifugo aliyevaa barakoa. Na kwa pembeni kuna mkasi mdogo wenye rangi ya chungwa kwa ajili ya kukatia kucha, pamoja na kitana na brashi.

Gari dogo la mizigo lenye rangi nyeupe ambalo lina vizimba vya chuma, likiwa limebeba mbwa wa aina tofauti na limeegeshwa pembezoni mwa barabara. Gari hili hutumika kusafirisha wanyama hawa na kuwapeleka mahali tofauti kama kwenye hospitali yao maalumu ili wapate chanjo au matibabu mengine.

Kwenye mandhari tulivu yenye miti mingi mirefu na nyasi ambao ni uoto wa asili, kuna twiga mmoja ambaye ametoa ulimi wake mrefu wenye rangi ya kijivu, na mnyama pori huyo ni mmoja wa kivutio kikubwa sana cha utalii.

Myama mkubwa aitwaye tembo akiwa amesimama kwenye mandhari yenye udongo mwekundu, huku pua yake ikiwa imeshikilia tawi lenye majani na myama huyu ni mmoja kati ya wanyama wakubwa duniani na nyuma yake kuna wageni wa kitalii waliokuja wakimuangalia.

Nyati wawili wakubwa wenye rangi nyeusi wakiwa wamesimama kwenye maji machafu yaliyozungukwa na majani. Viumbe hawa ni kivutio kikubwa cha utalii kwani ni moja kati ya wanyamapori wakubwa duniani.

Mnyama pori aitwaye ngedere wa bluu, hata kama manyoya yake hayaonyeshi sana hiyo rangi. Wanyama hawa hupendelea kuishi kwenye makundi kuanzia kumi mpaka arobaini kwenye misitu. Na mara nyingi kuna mwanaume mmoja, na wanawake wengi wenye watoto.

Ndege mwitu wa jamii ya tai ambaye ana manyoya ya rangi nyeupe, kahawiya na myeusi akiwa ametua kwenye tawi la mti mrefu, ndege hawa hula vyakula tofauti kama samaki ambao wanawavua kwa kutumia kucha zao kubwa kwenye maji pamoja na wanyama wadogo wadogo.

Pundamilia mmoja ambae ni mkubwa anatembea kwenye eneo lenye barabara iliyojaa mawemawe, na pia imezungukwa na vichaka vingi na miti ambao ni uoto wa asili, na mnyama pori huyo ni moja ya kivutio kikubwa sana cha utalii.

Tembo mdogo anajimwagia vumbi jikoni kwa kutumia pua yake huku pembeni amesimama mwanaume aliyevaa koti kubwa la kijani. Mnyamapori huyu ni kivutio kikubwa cha utalii kwani ni moja kati ya wanyama wakubwa sana duniani.